Nguzo kubwa za umeme wa msongo wa juu zinazotumika kusafirisha umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi kwa vituo vya kusambaza. Nyaya hizo zinaning'inia juu ya miti, mikubwa, ya chuma, katika eneo la wazi, pengine mashambani au porini. Mandhari ya juu na linapotua huongeza uzuri wa mazingira.

Wafanyikazi wa shirika la kusambaza umeme wametoka kwenye kituo cha usambazaji umeme. Wamevaa mavazi ya usalama kama kofia na reflective jacketi . Mmoja wao anaelekeza upande fulani wa kituo akionekana kuelezea jambo muhimu mwenzake. Nyuma yao kuna mitambo mkubwa wa umeme yenye nyaya ya transfoma.

Moshi mweupe unafuka kutoka kwenye mtambo mkubwa katikati ya msitu ikionyesha uzalishaji wa nishati ya mvuke. Kituo hiki kimezungukwa na mazingira ya kijani na kinaonyesha juhudi za serikali kutumia vyanzo vya nishati mbadala. Mandhari ya mlima kwa mbali yanaonyesha kuwa kituo hiki kimejengwa katika eneo la volkano ya asili.

Kituo cha umeme wa msongo mkubwa, chenye minara ya chuma, nyaa nyingi za umeme na taa zinazowaka kuashiria shughuli inayoendelea hata wakati wa jioni. Njia ya kutembea zimepangwa vizuri na eneo lote linaonekana kukuwa salama na lililotuuzwa kwa umakini. Mazingira haya yanaonyesha miundombinu ya kisasa ya kusambaza umeme kwa matumizi ya viwanda na majumbani

Eneo la kuchimba nishati ardhini ,hasa kituo cha kuchimba gesi au mafuta, kuna mnara mrefu wa kuchimbia katikati, mashini mbalimbali, vyombo vya kuhifadhi kemikali na makontena ya ofisi au makazi ya wafanyakazi. Eneo hili limezungukwa na milima, ikiwa na anga safi ya blue na linaonekana kuwa sehemu ya shughuli kubwa ya viwandani inayohitaji utaalamu maalum wa vifaa.

Nguzo kubwa za kusafirisha umeme zimepita juu ya eneo lenye milima na mashamba ya kilimo. Mandhari ni ya kijani kibichi ikionyesha mchanganyiko wa shughuli za kilimo na miundombinu ya nishati, jambo linaloonyesha maendeleo ya vijijini na upatikanaji wa umeme katika maeneo ya pembezoni.

Hii ni mitambo ya kisasa ya nishati. Inaonyesha bomba kubwa la kusafirisha mvuke au gesi na miundombinu ya viwandani. Moshi mdogo unaonekana ukitoka chini ishara ya shughuli ya uzalishaji umeme au viwanda. Mazingira ni safi na yanaonyesha usimamizi wa hali ya juu wa nishati.

Moshi mweupe unatoka kwenye bomba refu la kiwanda likiwa katikati ya mashine za chuma zinazong'aa. Mazingira yanaonyesha uzalishaji wa nishati huenda ni kituo cha nguvu za mvuke. Anga ni jeusi na lenye mawingu likiongeza mvuto wa mazingira ya viwandani.

Hiki ni kituo cha kusambazia umeme, ambapo shughuli zinafanyika za kila siku. Inaonesha miundombinu ya kisasa ya transfoma na minara ya umeme inayotumika kusambaza nguvu za umeme kwa maeneo mbalimbali nchini.

Mtu anakandamiza mifuko ya plastiki kwenye chombo kikubwa, pengine kwa ajili ya kuchakata taka au kurejeleza. Pembeni kuna rundo la mifuko mingine ya plastiki, iliyokusanywa na mazingira yanaonekana kuwa ya nje, kwenye eneo lenye ardhi na majani. Halii hii inaashiria shughuli za urejeshaji wa taka ngumu katika mazingira yao ya kipato ya cha chini, ikionyesha juhudi ya uhifadhi wa mazingira.

Sehemu ya maji safi iliyozungukwa na msitu mnene inaonekana. Mazingira ni ya kijani kibichi na kingo za maji zimejengwa kwa zege ili kuzuia mmomonyoko na mandhari ni tulivu, yakionyesha uhifadhi wa mazingira na rasilimali za asili kwa matumizi endelevu. Hewa inaonekana kuwa safi na tulivu.

Hii ni sehemu ya soko la mboga na matunda, ambapo mazao mbali mbali kama viazi, nyanya, vitunguu, majani ya mboga, na mihogo, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu vya rangi tofauti tofauti. Bidhaa zimeonyeshwa kwa wingi zikiwa safi na kuvutia, huku baadhi ya wauzaji wakiwa wamesimama karibu.

Taswira inaonyesha mandhari ya kipekee ambapo wanyama pori kama nyungu na Tembo wanachunga katika savannah ya nyasi huku majengo marefu ya jiji akionekana nyuma yao ,mchanganyiko huu wa mazingira ya asili na maendeleo ya mjini unaonyesha uwepo wa hifadhi ya mazingira ya wanyama pori karibu na jiji.

Wahudumu wawili wa usafi wamevaa sare na vifaa vya kujikinga kama glavu, buti za mipira na fulana za kuwakisi mwanga wakisukuma mikokoteni iliyojaa takataka zenye tope na mabaki ya taka ngumu. Wanatekeleza kazi ya kuondoa uchafu uliokusanyika huenda kutoka mitaro au maeneo ya dampu la wazi.

Mwanaume anajaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya rangi ya samawati na njano iliyopakiwa kwenye mkokoteni wa magurudumu mawili . Maji yanamwagika kutoka bomba kubwa ikiashiria usambazaji wa maji kwa kutumia njia zisizo rasmi. Hii ni hali ya kawaida katika maeneo yenye upungufu wa maji safi.

Mifereji miwili ya maji imeonyesha uvujaji mkubwa katika sehemu tofauti. Maji yanamwagika kwa kasi kutoka kwenye mabomba kutokana na hitilafu au ufa. Hali hii inaashiria uharibifu wa miundombinu na usambazaji wa maji, jambo linaloweza kusababisha upotevu mkubwa wa rasilimali, maji na usumbufu kwa wananchi.

Kikundi cha vijana waliovaa mavazi ya kitamaduni wakitumbuiza kwa ngoma ya asili Jukwaani, mbele ya hadhira ya watoto walioketi onyesho linafanyika chini ya hema jeupe kwenye mazingira ya kijani yenye miti, hii ni sehemu ya shughuli za utamaduni zinazolenga kuelimisha na kuburudisha kuhusu mila desturi za jamii.

Kifaru ako ndani ya kontena la mbao huku akiwa amefunikwa macho kwa kitambaa cha samawati ili kumtuliza. Askari wa wanyamapori na wahifadhi wanaonekana wakisimamia zoezi hili kwa makini. Tukio hili linaonekana kuwa sehemu ya shughuli ya uhamsishaji ya wanyamapori.

Watu wawili wanafanya kazi ya usafi au kuondoa taka kando mto uliojaa tope na taka baada ya mafuriko. Mmoja amevaa sare za kazi na buti, huku mwingine akiwa juu ya mti wa mianzi. Mazingira yanaonyesha athari za mafuriko na juhudi za uhifadhi wa mazingira zinaendelea.

Jengo refu lenye umbo wa duara likisimama katikati ya jiji, likiwa na bendera za mataifa mbalimbali na mabango ya maonyesho ya nishati ya jua. Anga ni safi na lina mawingu kidogo, likiongeza mvuto wa mandhari. jengo hili hutumika kwa makongamano, mikutano ya kimataifa na shughuli za kiserekali.

Mafundi wa ujenzi wako kwenye kazi juu ya ukuta mkubwa wa saruji unaojengwa huku mashine wa kuinua mizigo ikizaidia kuinua mchanganyiko wa zege. Mafundi wamevaa kofia ya usalama na reflective Jacket wakifanya kazi kwa tahatari juu ya skavu za ujenzi. Muundo huo unaonekana kuwa sehemu ya mradi mkubwa au muundobinu.

Muhudumu wa wanyama akimnyonyesha tembo kwa kutumia chupa kubwa ya maziwa katika mazingira ya wazi. Tembo mwingine mdogo ameketi ardhini huku wengine wakiwa mbali na wanaohudumiwa pia. Watazamaji wamejipanga pembeni ya uzio wakifuatilia tukio hilo kwa makini.

Kifaru anatembea kwenye mazingira ya msitu kwenye uoto wa kijani kibichi kuna uzio wa waya unao tenganisha eneo la kifaru na sehemu ya nje unaoashiria kuwa ni hifadhi au kituo cha wanyama pori. Kifaru anaonekana mwenye afya nzuri na mazingira ya asili yanayomzunguka yanaonyesha juhudi za kuhifadhi na kulinda wanyama pori dhidi ya ujangili.

Hapa inaonekana mtu aliyevaa blauzi ya buluu akiwa amesimama karibu na mwamba mkubwa, eneo la asili lenye miamba, vichaka na mto mdogo wenye maji kidogo. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya hifadhi ya asili au msitu wa mlima.

Makazi duni inaonekana. Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na kuta za udongo au mbao. Watu kadhaa wanaonekana kuwa nje ya nyumba, au wakipita barabara. Upande wa kulia, kuna kibao kikubwa chenye michoro, inayoonyesha jinsi ya kutumia pee poo , inayoelekeza matumizi ya choo cha pee poo . Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Simba wawili wakiwepo kwenye nyasi za Savannah. Mmoja akiwa amelala huku mwengine akifungua mdomo kana kwamba ananguruma au kupiga miayo. Mazingira haya yanaashiria wanyama wa porini wanaoishi katika hifadhi au mbuga za wanyama na kuonyesha uzuri wa asili.

Wanaume watatu wamevaa mavazi ya kazi na wanaonekana wakikarabati au kufunga bomba kubwa la maji ardhini karibu na mto. Pembeni, kuna mashine ya kuchimba ikionyesha kuwa ni eneo la ujenzi au ukarabati wa miundombinu ya maji.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi katika Savannah iliyo wazi huku majengo marefu ya jiji yakiwa mbali nyuma yao. Taswira hii inaonyesha uwiano wa kipekee kati ya uhifadhi wa wanyama pori na maendeleo ya mijini katika mazingira ya kisasa.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu na maua madogo ya njano huku mandhari ya jiji la kisasa likionekana mbali huko nyuma. Jiji lina majengo marefu yakionyesha maendeleo ya mijini. Hii ni taswira maarufu sana nchini za Kiafrika hasa ikionyesha hifadhi ya kitaifa.

Mandhari ya asili, yenye maporomoko ya maji, yanayotiririka kwa kasi upande wa kulia. Maji yanapita juu ya miamba iliyofunikwa na mimea, juu ya maporomoko ya maji. Kuna bomba kubwa la kijani, linalopita katika miti mirefu yenye majani mengi.

Jiji la kisasa lenye majengo marefu, barabara pana na maeneo ya kijani linatazamwa kutoka juu. Katika katikati, kuna bustani na maeneo ya wazi yanayoonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na mipango bora ya matumizi ya ardhi mijini.

Simba ndume na jike wamesimama kwenye nyasi za kijani ndani ya mazingira ya porini. Wanaonekana kuwa karibu wakionyesha uhusiano wa kijamii wa wanyama hao. Mandhari haya yanaonyesha juhudi za uhifadhi wa wanyama pori ndani ya maeneo hifadhi au mbuga za taifa.

Mirija ya plastiki yenye rangi na buluu imepangwa kwa umbo la mviringo na mwangaza mkali unatokea katikati yake. Muundo huu unaonyesha vifaa vya miundo mbinu ya maji au maji taka unaotumika sana katika miradi ya uhifadhi wa mazingira au usambazaji wa maji safi.

Wanawake wamekusanyika eneo la wazi lenye paa wakiosha nguo kwa kutumia maji kutoka mfereji. Nguo zimetundikwa pembeni zikikaushwa, hali ikionyesha shughuli za kila siku za jamii zinazotegemea huduma za pamoja.

Mtaa wa mabanda unaonyesha makazi dunio yaliyojengwa kwa mabati na udongo. Huku taka nyingi zikiwa zimetupa ovyo kwenye mtaro wa maji machafu. Mazingira haya yanaathirisha changamoto za usafi, upangaji miji na upatikanaji wa huduma za msingi kama maji safi na usimamizi wa taka.

Mwanamke ameketi chini ya mti mkubwa akiwa kwenye matembezi ya mapumziko msituni. Ameandaa mlo wa pamoja juu ya blanketi jeupe lenye vyakula kama matunda na vitafunwa. Mazingira yanavutia yakiwa ina nyasi nyingi na miti mirefu inayotoa kivuli kizuri. Hali ya hewa ni ya jua na mandhari yote yanatoa hisia ya utulivu.

Bwawa la maji au ziwa ndogo likiwa limetulia sana na linakisi anga la mawingu juu yake. Pande zake zote zimezungukwa na miti mirefu na minene ikionyesha mazingira ya msitu au hifadhi ya maji. Upande wa kulia, kuna kuta za zegezege zilizojengwa pembeni ya maji zikionyesha ni bwawa lilioundwa na binadamu au lililoboreshwa.

Taka nyingi zimejikusanya kwenye dampu kubwa la wazi. zikiwa na plastiki, nguo na uchafu wa kila aina. Mlima wa taka umeziba njia na watu wachache wanaonekana mbali wakizurura kutafuta vitu vya kuokota. Mazingira yanaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira na pia kuna mtaro ambao umechimbwa pale.

Ndege wawili wenye manyoya wanatembea kwenye nyasi. Wana mashavu meupe, vichwa vyeusi, manyoya ya dhahabu kama taji juu ya vichwa vyao. Rangi zao ni mchanganyiko wa jivu, nyeupe, nyeusi na nyekundu wakionekana katika mazingira ya asili yenye nyasi nyingi. Kwa mfano hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Mfereji mkubwa wa chini ya ardhi, umechimbwa ili kuweka bomba la saruji la kusambaza maji. Mabomba hayo, yamefungwa kwa uangalifu kati ya kuta za udongo na kuungwa kwa mbao za kusaidia udhabiti wa muundo wakati wa ujenzi. Mji unaonekana kwa mbali.

Wanaume watano wamesimama ndani ya mto wakishirikiana kuvuta takataka au plastiki kutoka majini. Wanajitahidi kusafisha mazingira ya mto kwa juhudi za pamoja, wakionyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usafi wa vyanzo vya maji. Hii ni hatua ya kuzuia uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii.

Pundamilia mwenye mistari myeupe na myeusi anaonekana akiwa porini kati ya vichaka na nyasi ndefu. Mnyama huyu wa porini anasimama kwa utulivu huku macho yake yakielekea upande wa kamera akionyesha mazingira asili yaliyojaaa mimea ya kichaka na mandhari ya savannah .Mazingira haya yanaashiria hifadhi ya wanyamapori au mbuga ya taifa.

Mbuni mkubwa, mwenye manyoya meusi na shingo ndefu amesimama kando kando ya uzio wa wavu kwenye eneo lenye miti na vichaka. Anaonekana kupiga kelele au kufungua mdomo huku akitazama juu. Mazingira yanaonyesha kwamba ni sehemu ya hifadhi ya wanyamapori au bustani ya wanyama.

Mto umechafuliwa kwa kiasi kikubwa na taka ngumu na maji machafu. Huku taka zikiwa zimegaagaa kando kando na ndani ya maji. Kuna daraja la magari linalopita juu ya mto huu likiwa na gari na watu wanaopita. Mazingira haya yanadhihirisha changamoto za uchafuzi wa mazingira mjini.

Uso wa simba ndume ,ukionyesha manyoya yake mazito ya kahawia na macho yake makali. Uso wake unaonyesha alama na makovu machache ,yakionyesha uzoefu wake wa maisha porini .Inaonyesha uzuri na ukali wa mnyama huyu wa porini ambaye sana nchini afrika.

Mtu mmoja, anaonekana akikimbia pekee yake kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na msitu mnene. Njia hiyo imefunikwa, kwa majani yaliyokauka, ikiashiria matumizi ya mara kwa mara. Mazingira yanavutia kwa sababu ni miti mirefu na majani mengi ya kijani, yanayotoa kivuli na hewa safi. Hali ya utulivu au na kimya, kwa msitu huu ulifanya sehemu mzuri, kwa mazoezi au kutafakari.

Eneo lililoathirika na uchafuzi wa mazingira ambapo watu wanaonekana wakichambua mabaki ya taka ili kutafuta vitu vya thamani. Mazingira ni machafu na yamejaa taka ngumu na plastiki. Nyumba za vibanda zimezunguka eneo hilo, zikinyesha hali ya maisha duni. Mandhari hii inaakisi changamoto za umasikini, ukosefu wa huduma za usafi, na athari za kutokuwepo kwa mfumo bora wa usimamizi wa taka

Mwanaume anakusanya maji safi kutoka chemichemi ya asili kwa kutumia ndoo. Hii ni njia ya kupata maji vijijini ambapo upatikanaji wa huduma bora za maji ni changamoto. Utunzaji wa vyanzo hivi ni muhimu kwa ustadi wa jamii.

Mwanaume amesimama kwenye daraja lililoharibika baada ya mafuriko. Barabara imejaa mashimo na mabaki ya majani yaliyobebwa na maji. Mazingira yanonyesha adhari za dhoruba au mvua kubwa na hali jiyo inaashiria uharibifu wa miundombinu na changamoto za usafiri kwa jamii.

Ndege mwenye miguu mirefu anajaribu kukimbia kutoka kwenye hatari ndani ya maji ambapo mamba anaonekana akitoka ghafla majini. Maji yana chafuka kwa nguvu na kuonyesha harakati za ghafla. Ndege wengine wako mbali wakitazama huku majini ya mto wakiwa sehemu. Taswira inaonyesha hatari na ujasiri katika mazingira ya porini.

Chui mwenye madoa ameketi nyuma ya uzio wa waya katika eneo lililofungwa, labda hifadhi ya wanyama pori au kituo cha uokoaji. Anaonekana kuwa makini na macho yake yanatazama juu, akionyesha udadisi au tahadhari. Mazingira yanajumuisha nyasi na udongo na uzio unaonyesha hatua za usalama na udhibiti wa wanyamapori.

Hiki ni kikundi cha wasani wakitamaduni wakitumbuiza kwenye jukua la ndani. Baadhi ya wanakikundi wamevaa mavazi ya hasili ya manyoya na ngozi za wanyama, wakitiza ngoma za kiasili kwa nguvu za austali. Wengi wana piga ala za muziki kama ngoma na mamarimba.

Kituo cha magari cha abiria aina ya matatu mjini ambapo magari husafiri kwenda maeneo ya kericho ,Kisumu na kakamega juu ya magari kuna mabango ya usafiri inayoelekeza wateja, pembeni kuna vibanda vya biashara kama vile upondozi, duka la nyama na huduma ya choo safi kwa ada ya shilingi kumi , majengo ya mjini yanaonekana nyuma yakionyesha shughuli nyingi za kibiashara na usafiri.

Barabara hii inaonyesha mtaa wenye shughuli nyingi za usafiri mjini kuna magari, pikipiki na mabasi ya umma yaliyochorwa kwa rangi ya ngavu yakisubiri taa za trafiki, watu wanavuka barabara katika sehemu mbalimbali bahali wakutumia njia rasmi na wengine nje ya maeneo yaliyotengwa ,mazingira yanaonyesha uwepo wa taa za kuongoza magari ,miti ,majengo ya makazi na biashara huku hali ya anga ikiwa yenye mawingu.

Watu wanaotoka kwenye gari la umma lenye rangi ya buluu, lililoandikwa Shalom, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya jiji. Ubao wa njia unaonyesha maeneo mbalimbali ya kupanda na kushuka kama vile Nyayo, Bellevue, Syokimau, na Mlolongo. Eneo hili lina shughuli nyingi za usafiri na watu wanatembea kwa haraka kuelekea kwenye maeneo yao, huku wengine wakipanda magari.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu lililopakiwa katika barabara ya jiji. Gari hilo limepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia. Jambo la kawaida kwenye matatu nyingi za Nairobi. Kuna abiria ndani na bango linaonyesha njia ya gari hilo. Linaenda maendo ya kama ya Muthaiga, Survey, KCA, Allsops, hadi Stage twenty-nine hadi thelathini.

Barabara inayopita chini ya daraja kubwa la zege linalotumiwa na magari au reli juu yake. Watu wawili wanatembea kando ya barabara mmoja akiwa maevaa mavazi ya rangi nyingi na mwingine fulana nyeupe. Kuna magari yaliyosimama mbele na mfereji wa plastiki unaonekana upande wa daraja kwa ajili ya kupitisha maji. Mazingira haya yanaonyesha miundo mbinu ya usafiri ya mjini

Watu wamesimama karibu na gari la kusafiri wa uma aina ya shuttle katika mtaa wenye shughuli nyingi za jijini. Baadhi wanazungumza au kununua bidhaa huku magari mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara tayari kwa usafiri. Eneo hili linaonyesha mfumo wa usafirishaji wa abiria katika miji mikuu.

Magari ya usafiri wa mbali yameegeshwa kando kando ya barabara moja likiwa na maandishi Perfect na jingine likionyesha safari kati ya Nairobi na Mombasa, basi haya ni abiria wanaosafiri katika miji mikubwa huku mizigo ikiwa imefungwa juu ya magari kwa kutumia turbai ya kijani.

Eneo la katikati la jiji lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Kuna magari ya abiria yaliyopakiwa barabarani huku kuna mtu mmoja akiwa ameshika bango linaloonyesha mwelekeo wa magari yanayoelekea Utawala. Mtu huyo amevaa fulana ya kampuni ya usafiri akisaidia abiria kupata magari sahihi.

Hii ni steji ya magari ya abiria mjini ambapo magari ya kampuni ya Kukena Sacco, yanasafiri moja kwa moja kwenda maeneo ya kama Nakuru City, Karatina, Nyeri, na Nanyuki. Mabango yaliyowekwa juu ya magari yanaonyesha njia na viwango vya nauli, huku abiria na wahudumu wakiwa katika harakati za usafiri.

Kituo cha magari ya umma mjini ambapo watu mbalimbali wamekusanyika. Mtu mmoja ameshika bango lenye maandishi makubwa arubaini na sita na orodha ya maeneo yanayohudumiwa na gari hilo kama vile Nairobi Hospital, Yaya, Valley Arcade, Congo na Kawangware. Matatu za rangi ya kijani zinaonekana upande wa kushoto zikiwa na maandishi ya Hoppa. Watu wengine wamevaa sare huenda ni wasafiri au maafisa wa usalama.

Njia ya reli inapita katikati ya mji ikiwa na vituo vya abiria vyenye paa nyekundu pande moja. Kushoto kuna barabara yenye magari na matatu huku upande wa kulia kuna miti na mimea ya kijani. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na njia ya reli na katika vituo hivyo vya reli. Mazingira yanaonyesha huduma ya usafiri wa reli katika nchi.

Basi kubwa la abiria la rangi ya zambarau likiwa limepakiwa kando ya barabara na kuna abiria wngi ndani ya basi na wengine wakipanda na kushuka. Nje ya basi kuna watu kadhaa wakitembea baadhi wakiwa karibu na pikipiki. Nyuma ya basi kuna basi jingine la blue na miti mikubwa yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya jiji au mji nchini Kenya.

Mabasi na matatu yamepangwa kando ya barabara katika kituo cha usafiri katikati ya jiji. Mabango yameandikwa majina ya miji kama Nyeri na Nakuru yakionyesha maeneo ya safari. Watu wanatembea barabarani huku wakitafuta usafiri. Hali hii inaonyesha shughuli nyingi za kila siku za usafiri wa umma nchini.

Daraja linaonekana limetengenezwa kwa zege. Lina magari yanayopita juu yake. Chini kuna mto wenye maji ya rangi ya udongo na daraja linapita juu ya mto huo kwa ajili ya gari. Ukuta wa pembeni unaonekana na alama za maji na madoa ya muda mrefu. Mazingira yanaonyesha matumizi ya miundo mbinu ya usafiri wa barabara pamoja na changamoto za uchafuzi wa maji unaoweza kutokana na mmomonyoko wa mijini.

Gari la umma aina ya matatu limeegeshwa kandokando ya barabara katikati ya jiji likiwa limepakwa rangi ya waridi na nyeusi. Watu wanasimama karibu wakisubiri usafiri huku wengine wakitembea. Maeneo ya karibu yanaonyesha shughuli nyingi ya biashara na miundombinu ya mtaa yenye pilkapilka nyingi.

Daladala la usafriri wa umma imeegeshwa katika kituo cha 2NK Sacco ikiwa tayari kwa safari ya moja kwa moja kuelekea Nakuru. Eneo hili lina maduka mengi ya biashara, ishara za matangazo na shughuli nyingi za jiji zikionyesha hali ya kawaida ya mji yenye pilka pilka.

Magari ya umma aina ya yameegeshwa kando ya barabara kwenye kituo cha magari jijini. Magari haya yana nembe ya umeme yakionyesha kuwa ni mabasi ya kisasa yanayoendeshwa kwa nishati mbadala. Watu kadhaa akiwemo conductor wanaonekana wakiwa karibu na mlango wa basi huku abiria wakiingia au kujadiliana kuhusu safari.

Barabara ina magari yanayosafiri kwa kasi huku daraja la watembea kwa miguu likiwa juu ya barabara kwa ajili ya kuvuka kwa usalama. Upande wa kushoto, kuna wapita njia wakitembea kwenye njia ya waenda kwa miguu. Mazingira ni safi na miundombinu inaonyesha jitihada za serikali kuboresha usafiri wa umma usalama barabarani.

Barabara kuu ina magari mbalimbali yakiwemo malori, matatu na pikipiki. Juu ya barabara kuna daraja la waenda kwa miguu wa kisasa lenye muundo njano na chuma linalorahisisha kuvuka kwa usalama. Mandhari ni safi na inaonyesha miundombinu bora kwa usafiri.

Abiria wanapanda na kushuka kwenye basi la umma aina ya matatu iliyosimama mbele ya jengo la maximum miracle centre . Watu wengine wamesimama pembeni ya magari. Huku mzunguko wa shughuli ukionyesha harakati za usafiri katika jiji. Mabasi yamepambwa kwa rangi ya ngavu namaanisha vituo vinavyopitwa.

Bango la ruti ya matatu inaonyesha nambari nne W . Bango linaorodhesha maeneo ambayo matatu hii hupitia au kuhudumia. Hii ni sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma jijini ambapo mabango kama haya hutumiwa kuwajulisha abiria kuhusu ruti za magari ya usafiri wa umma.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi mjini. Watu wanatembea wengi wakingoja magari huku magari ya rangi tofauti yakionyesha ruti mbalimbali. Basi lingine linaonyesha kituo cha mabasi katika jiji lenye msongamano wa watu.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa katika kituo cha mabasi katikati ya jiji. Bango juu ya gari linaorodhesha maeneo ya safari kama Kericho, Kisumu na Kakamega. Maduka madogo yamepangwa kando ya barabara na kuna bango la choo cha kulipia, ishara ya huduma kwa msingi wa usafi.

Hili ni daraja la chini la kupitia barabara. Juu ya daraja hilo kuna ujumbe wa manjano unaosema don't overspeed usizidishe mwendo. Pembeni mwa daraja kuna nembo za Kenha. Chini ya daraja kuna gari dogo la abiria la bluu na mistari ya njano linaloonekana kuwa matatu likipita. Upande wa kulia kuna kundi la watu wamesimama na upande wa kushoto kuna sehemu ya gari jingine la rangi ya fedha linaonekana.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu limeegeshwa kwenye kituo katikati ya jiji. Abiria wanaingia na kutoka, na wengine wamesimama kando. Hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa mijini unaotegemewa na wengi kwa shughuli za kila siku.

Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa mitaani huku magari ya usafiri wa uma yakiwa yameegeshwa kando kando. Madereva na wasaidizi wao wanahimiza abiria kuingia huku mabango yakionyesha maeneo ya safari kama Nakuru, Eldoret na Kericho. Biashara ndogo ndogo kama matunda na mboga zinaendelea.

Barabara ya mji ikiwa na msongamano wa magari, hasa malori na magari madogo ikipita katikati ya majengo ya ghorofa za makaazi na za biashara. Kushoto kuna uzio wa waya wa kiusalama na njia ya waenda kwa miguu ambako watu wachache wanatembea.

Mtu aliyevaa fulana ya reflector anashikilia bango kubwa linaloonyesha route ya gari la abiria 4W, na nauli ya shillingi 50. Watu wengine wamesimama au kupita karibu, baadhi wakisubiri usafiri. Mazingira haya ni ya kituo cha magari katikati ya jiji. Pembeni ya barabara, huku shughuli nyingi zikiendelea kwa wakati mmoja.

Barabara kuu yenye magari na mabasi yakisafiri kwa pande zote mbili. Ng'ombe wamelala katikati ya barabara kwenye sehemu ya nyasi. Pembeni kuna reli ya treni na majengo ya ghorofa. Upande mwingine wa barabara kuna maduka, watu wakitembea na pikipiki. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri na biashara katika eneo lenye machanganyiko au maisha ya mjini na vijijini.

Barabara ya jiji lenye shughuli nyingi. Inaonekana kuna magari hasa matatu yenye rangi ya michoro ya kuvutia. Polisi wa trafiki wamevaa sare za usalama na wanaongoza magari. Majengo marefu yanazunguka barabara huku inaonyesha mandhari ya jiji la kisasa la shughuli nyingi.

Magari mbalimbali yakiwemo basi la City Hoppa, matatu ya Mbasava sacco na lori la mizigo yamekwama kwenye foleni barabarani. Pembeni kuna wapitanjia na wauzaji wa bidhaa ndogondogo kando ya uzio wa waya. Majengo ya ghorofa yanaonekana upande wa kulia, baadhi yakiwa na mabango ya shule na vyuo kama Topmark College na Good Testimony schools.

Mifereji ya plastiki ya rangi tofauti imepangwa kwa safu tayari kwa matumizi katika miradi ya usambazaji wa maji au mifumo ya majitaka. Zimepangwa kwa utaratibu unaoonyesha aina na ukubwa tofauti wa mabomba haya . Anga ya bluu inaonyesha kuwa ni mchana wenye anga mzuri.

Shughuli ya ujenzi wa miundo mbinu ya usambazaji wa maji. Mafundi waliovaa kofia ya usalama na mavazi ya kazi wanaonekana wakifanyia kazi mabomba makubwa ya maji ya rangi ya buluu, yaliyopitishwa ardhini. Mazingira yanaonyesha eneo la uchimbaji ambapo mabomba haya yanaunganishwa au kufanyiwa matengenezo.

Garil imeegeshwa kando kando ya jemgo refu lenye madirisha mengi n vioo. Juu ya gari hilo kuna mizigo mikubwa iliyofungua vizuri kwa mifuko. Mtu mmoja yuko juu ya gari akiweka na au kupanga mizigo hiyo. Hili linaonyesha shughuli za kila siku za mjini.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba ililowekwa ndani ya ukuta wa mawe hadi kwenye eneo la maji. Maji hayo yanaonekana kuwa sehemu ya kingo au kuta kuzuia mmomonyoko wa udongo. Majani madogo yameota pembeni yakionyesha uwepo wa unyevu.

Mrija wa plastiki wa kijani umetunzwa kwa kuvingirishwa kwa duara na kufungwa kwa nyuzi na kutumika kwa usambazaji wa maji safi au mifumo ya umwagiliaji kwenye kilimo kama vile ya kilimo cha matone.

Mabomba ya rangi ya buluu yanaonyesha mfumo wa kisasa wa kusambaza maji. Kuna vani nyingi na vipimo vya vishikio vinavyochunguza mtiririko wa maji. Mabomba haya yanaonyesha juhudi za serikali au shirika la maji katika kusambaza maji kwa jamii kupitia mbinu iliyo imara na ya kitaalamu.

Maji taka yamemwagika na kutiririka barabarani yakisababisha uchafuzi wa mazingira na kuatharisha afya ya umma. Plastiki na taka nyingingine zimezagaa na hakuna mfumo ya kuondoa maji na taka inayoonekana. Hali hii inahitaji usafi wa haraka na uboreshaji wa mifereji ya maji taka.

Gari la kuvutwa lenye tanki la chuma limeegeshwa kwenye shamba lenye maua ya manjano na nyasi ndefu. Tanki hili linaweza kutumika kubebea maji mbolea ya maji au kemikali za matumizi ya kilimo. Mazingira yashamba yanaonyesha eneo la kilimo lililojaa kijani kibichi likiwa katika msimu ya ukuaji mzuri. Tanki ni sehemu ya zana rahisi lakini muhimu katika usimamizi wa rasilimali za kilimo.